Jaji mkuu wa taifa la Kenya Bii Martha Koome, anakula kiapo huku ameinua bibilia kwa mkono wake wa kulia huku akiwa amevalia sare rasmi ya mahakama. Pia tunaona bendera mbili ya taifa la Kenya.

Maafisa wa jaji kuu la Kenya wakiwemo na raisi na pia waziri Ababu na Mwamba. Wanaonekana wanapokezwa vyeo vya wamesalimiana na raisi. Sehemu haya ni nje ya makao makuu ya jaji kuu la Kenya.

Hawa ni washabiki wa chama cha gormahia ambayo ni timu kubwa ya kandanda nchini kenya. Wanatazama mpira ikiendelea huku wamevalia sare rasmi ya timu yenyewe. Watu hawa wameshabikiwa wengine wametumia vuvuzela , wengine wamebeba mabango, wengine tu wanashangilia kwa kuinua mikono yao.

Huyu ni mwanasiasa wa Nairobi ambaye aitwa Rechael Shebesh, yeye aliuania kitu wakati ule na kwa saa hii ameandika maandiko ya kusimamia amani, yeye amesema mama ajenge Nairobi, huyu ni mwanasiasa ambanye anataka amani katika nchi ya Kenya, hili ni picha lake la tangazo la kisiasa.

Huku ni ukumbi huu ya Kasarani, Kenya. Mwenye hapo ni mwanasiasa mkuu Kenya, Rais Samoei William Ruto, akichukua kiapo cha kuingia ofisini. Yeye amesimama kando wa msajili mkuu wa mahakama, akikulishwa kiapo cha kuingia kwenye ofisi ya serikali. Wapo nyuma kuna wananchi wengi pamoja na wageni waalikwa maalum wanaoshuhudia siku yenyewe.

Hawa ni mawakili nchini Kenya, wanasimama nje ya jengo ya mahakama kuu ya Kenya. Walikua wanatetea kesi dhidi ya rais wa Kenya, wakiwemo bwana Kalonzo Musyoka na wanaharakati wengine.

Hawa ni wakenya walio kwenye foleni ya kuingia kwenye chumba la huduma center Nairobi, wako kwa foleni yaonekana ni siku iliyo na shughuli mingi maana wao wanangojea sana, wengi wameingia ndani lakini wengine wamo foleni hapa nje, inaonekana wanashughulikia mambo mingi kwenye chumba hilo.

Uwanja wa kimchezo, wanariadha wanakimbia, ukumbuni kuna mashabiki wanaoshangilia na kuangalia pia tunaona wako wengi sana, uwanja enyewe imejaa pomoni.

Cheti cha kuzaliwa ambayo inaonyesha majina ya mwenyewe pamoja na mahali pa kuzaliwa na msajili mkuu wa idhara hii, hii cheti ni ya kuonyesha mtu amezaliwa kwenye taifa la Kenya, hii cheti inatoka mahali ya Eastern Province na ni vya Embu.

Hili ni shirika la huduma center ya Kenya ambao tunaona wahudumu wa kuhudumia wateja wengi pamoja na watu wa serikali, tunaona mheshimiwa Justin Mbundi na wengine, inaonekana ilikuwa siku ya kusindua huduma Kenya, hapa tunaona wafanyi kazi wengi na watu wa kushughulikiwa mbalimbali.

Jaji mkuu wa Kenya Martha koome anakula kiapo ili angie ofisini, nyuma yake kuna bendera rasmi ya Kenya, naye amevalia sare rasmi ya mahakama, pia amesimama kwa ukumbi wa serkali kuu ya Kenya.

Huu ni ukumbi wa kisiasa nchini Kenya ambapo mwanasiasa mkuu wa chama cha ODM Bwana Raila Odinga pamoja na wanasiasa wengine, wakiwemo mwenyekiti wa chama Bwana Sifuna, wanamtambulisha mgeni kwenye chama. Ukumbi huu ni wa kisiasa na wanaendelea kwa mambo yao ya kuomba kura.

Hapa ni mashabiki wa timu ya mpira ya gro mahia wanashabiki timu Yao wakicheza mpira kwenye ukumbo wa mchezo wako wengi na wanasherekea sana.